Mahali kama hiki ni mahali ambapo watoto wadogo wanafaa wapelekwe wakati wako na kujitunza, kwa sababu inasaidia watoto sana kwa kucheza, hata watoto wanaezapata iron nyingi kwa michezo.

Darasa hili linaonekana ni kama ni safi sana ,kuna watu ambao wanasoma virago yao pia ni watu wasafi. Darasa huwa inakaa mandhari hivi.

Darasa hili limefagiliwa vizuri limepangwa vizuri viti, madawati meza zote zilitengenezwa mahali kama hiki watu wakisoma wanaweza na kuwa na afya mzuri.

Wakenya ambao wamefaulu na wamefika mbele wameshakuwa na mfano kwa wengine, watu wafanye bidii ndio wafike mbele ili wasaidie nchi yao.

Watu wakipata au wakishinda mashindano wanaenda kupelekwa nchi zingine kwa sababu hizo nchi zinasaidia watu kupata kazi na pesa nyingi. Watu wanaenda huko juu kupata pesa nyingi.

Watu walemavu wanafaa wapewe nafasi ya kutoa talanta zao. Wakipewa hiyo nafasi wanaweza kuwa na maonyesho na wanaweza kuskia furaha tena.

Madawati au meza ya kusomea, yanafaa kusafishwa vizuri, na kutengenezwa vizuri, baada ya kusoma, kwasababu hiyo inaweza kupeleka mahali pazuri. Yoyote ambazo ulizozisoma inafaa uziweke vizuri.

Serikali inafaa iwapee wanafunzi kifaa Cha kusomea ambacho kitawasaidia kusoma vizuri na kupita mtihani wao. Wanafaa wapewe kile ambacho wanahitaji.

Utotoni wangu ama wakati ambao ulikuwa unasomea shule ya chekechea, hizi vitu zilikuwa mtihani wetu wa kufanya. Sahii nikikumbuka hii mtihani na ile mtihani unakuta nafikirianga sana.

Watu wanafaa waende kwenye mazoezi baada ya kukula chakula, kwa sababu watu wanaongeza nguvu wakienda kwa mazoezi. Wanafaa mwenye mwembamba ama...

Tarakilishi ama kompyuta ni muhimu sana kwa teknolojia ya kisasa. Inatumiwa kuwasiliana na watu mbalimbali, inaweza kutuma ujumbe pia.

Kifaa cha kusomea kinafaa kuwa kinaweza kung`ara kwasababu watu wengi huwa hawasafishangi mahali pa kusomea. Mahali pa kusomea nikama mahali pa kulala. Watu watumie mbinu za kusafisha.

Nikiona hizi, kwenye ubao, unanikumbusha utotoni mwangu wakati nilikuwa nasomea shule ya chekechea. Nilikuwa nikisoma siku za wiki kila mahali.

Watu walemavu pia wanahaki ya kucheza na kufurahia. Serekali wafaa kutengenezea uwanja mkubwa wa kuchezea kwa sababu pia hawa wana talanta.

Vitabu sinasaidia sana watu, sinasaidia wanafunzi kusoma. Bila kitabu, wanafunzi hawawezi wakapita mtihani wao kwa sababu kwenye mtihani kimeandikwa kwenye vitabu.

Wachezaji walemavu wanafaa wapewe mpira na nguo za kuchezea kwa sababu wao pia wanahitaji kufurahia, wanfaa wapewe furaha kidogo.

Watu walemavu ambao wanataka usaidizi tuwasaidie sana. Wenye ni walemavu wakona haki ya kufurahia. Mtu yeyote ambaye atasaidia mlemavu asaidie kimoyo kwasababu hawa watu pia ni binadamu na wanahitaji kufurahia kidogo.

Mchezo wa kadanda sio wa watu ambao wako na miguu. Wenye walemavu pia wanahitaji kucheza, ili wasikie wapate maarufu. Pia wafurahie.

Watu wasome Kwa bidii Kwa sababu wakisoma vizuri watafaulu na watapita mtihani wao. Pia watafika ile mahali, kiwango ambayo ama bidii inaweza peleka watu wasome Kwa bidii ili wapate elimu ya kutosha.

Timu hii walifanya kwa bidii ili wafike mahali ambapo leo wako, walikuwa timu ambayo walisaidiana sana kwenye uwanjani, pia walikuwa wakifanya kazi kwa bidii.

Watu wanapoanza kusoma wanafaa waanze darasa la kwanza mpaka darasa la nane pia wanaenda form one mpaka form four .

Vitabu vilikua zikiandikwa na hitaji ya watu kama vile hopsitalini, nyumbani, ilikua inaelimisha sana lakini siku hizi watu wanapata kila kitu kwenye mitandao.

Kompyuta ni kitu muhimu sana, inasaidia watu kuelimisha, kusomea na kuwasiliana na watu ambao wako mbali. Ni vizuri kutumia kompyuta.

Hapo wanafaa wapewe mahali pakuchezea ,na wanafaa wapewe vitu vya kutumia kucheza ili wao pia wasikie kufurahia ,kwa sababu wanadamu wote wanafaa wapate furaha.

Mlango hiki ni mzuri sana. Inaweza kufungwa nje na ndani kwa kutumia kifunguo. Mlango hiki ikiwezi vunjika na huwezi kupigwa.

Vitabu hizi ni vitabu ambazo ni zamani, kwa nini ningependa kupata vitabu vya zamani ili nisome mara kwa mara na nikumbuke utotoni mwangu.

Hapa nikiona ninakumbuka utotoni mwangu, wakati mwalimu wangu wa chekechea alikuwa ananisomesha herufi ndogo na herifi kubwa. Naikumbuka sana.

Vifaa hivi husaidia sana nyumbani. Huwa hupatikana majumba kwa sababu inaeza zima moto ukiteketea bila kujulikana. Inasaidia sana.

Kuona jina la mwalimu kwa dirisha ama kwa mlango, limenikumbusha utotoni wangu, kwa sababu nilikuwa nikiandika mwalimu wangu kwa ukuta mahali popote naona.

Mchezaji ama wakimbiaji wanafaa wajisaidie kwa sababu wenye wamefunga macho hawawezi wakafika mahali kama haijasaidiwa wachezaji wajisaidie.

Karatasi hiki kimeniweza kunikumbusha utotoni wangu. Nilikua na nikifurahia kuchora vitu ambayo ninaona.

Madarasa ya kusoma yanafaa upangwe, pia na usafishwe mahali ambapo watu wanasoma wanafaa, inafaa kuwa imeng'ara. Hivyo ndivyo watu wanaweza wakasoma.

Kifaa hiki kinapatikana kwenye ofisi ya wakubwa, kila ofisi inafaa kuwa na kifaa hiki kwa sababu itasaidia sana wateja ambao wanataka kuchapisha karatasi.

Watu waanze kusafiri kwenye majini, kwa sababu mtu huwa anaskia vizuri anapoenda juu ya majini.